Wanaume wawili wamevalia mavazi ya rangi tofauti Wanaonekana kuwa na ulemavu, mmoja amevalia shati ya rangi ya kijani na mwingine amevalia shati la rangi nyekundu, suruali zao zote zina rangi Sawa ambayo ni nyeupe kuna mpira mmoja kwenye uwanja huu ,Kwa hivyo yaonekana ni soka.

Wanaume wawii waliovalia sare rasmi za riadha. Aliye mbele aonekana kuwa ameibeba mikono yake juu, kuashiria ushindi na aliye nyuma yaonekana ya kwamba ni mwelekezi wa aliye mbele. Aliye mbele ameyafumba macho yake kuonyesha yeye ana upofu.

Kisasi cha sasa kina fursa nzuri ya kupata elimu kupitia tarakilishi. Tarakilishi ni chombo ambacho kinatumika katika kupata maelezo mengi ya vitu vingi na mafunzo mengi kutoka sehemu mbalimbali humu nchini.

Darasa hili linaonekana halina wanafunzi kwa sasa. Darasa hili ni ya watu wa mafunzo ya juu. Kule nyuma twaona kuna tarakilishi kadha zimepangwa na kuna tarakilishi moja imewashwa na pia kuna mlango na pazia. Darasa hili ni darasa la watu wenye maana sana.

Ni kiwanja cha mchezo cha watoto wa umri mdogo wa miaka mitano kuenda chini, uwanja huu una vifaa vya watoto kucheza watoto wa chekechea. Vifaa hivi ni muhimu na vinaboresha ukuaji wa watoto.

Ni mwanariadha Nancy Chelengat Koech. Akiwa pamoja na mwelekezi wake mwenye asilia ya Kenya. Mwanariadha huyu anashiriki kwa riadha za watu spesheli mita elfu moja mia tano. Ulemavu wake ni kutoona.

Yaonekana hii ni shule ya chekechea. Kuna wanyama kadha wa kadha wamechorwa katika kuta hizi. Kuna twiga, kuna kangaroo, kuna nyani na kuna ndovu. Wanyama hawa wanaashiria ya kwamba watoto lazima wajifunze aina mbalimbali za wanyama. Shule ya chekechea ni muhimu katika uanzilishi wa elimu katika maisha ya wanafunzi.

Samweli alijibu nini alipoitwa na mungu? Maandishi haya ni swali linaloelekezwa katika wanafunzi wa kidini au wanafunzi wa kibiblia. Maswali kama haya yanaulizwa mwisho wa funzo lolote.

Mafunzo ya chekechea ni jambo la muhimu katika kueka msingi bora katika maisha ya mwanafunzi. Mafunzo haya huanza mwanafunzi anapohitimu umri wa miaka mitatu kuendelea hapo miaka mitano, anapofuzu katika shule ya msingi.

Mwanaume ameketi kwenye kiti cha ulemavu huku akiwa amebeba vitabu. Anatuashiria ya kwamba elimu ni nguzo katika jamii na elimu haizuiliwi na hali ya mtu aliopo, iwe umaskini, ulemavu au ukosevu wa aina yeyote. Elimu ni ngao na nguzo.

Jumba hili kubwa huenda ikawa ni sehemu ya makutano. Lina mandhari mazuri ya kijani kibichi na kuna bomba linaonekana likiwa hapo mbele. Kule karibu na jumba hili, kuna viti na kuna meza.

Ni mlango wa maabara ya kemia na bayolojia. Mlango huu una umuhumu sana kwa wanafunzi, kwa vile wanajifunza mabo mengi ya kisayansi yakiwemo utafiti wa magonjwa na utafiti mambo mbalimbali yanaoyotudhuru sisi binadamu.

Mwanadada huyu anashiriki katika shindano la uogeleaji , anaonekana akiwa amefika tamati mwa shindano hili ,akionyesha ueledi wake wa kuogelea. Mwanadada huyu ana nguvu ya kuyapiga maji hadi afike mwisho au kikomo cha mashindano hayo.

Mlingoti wa bendera umesimamishwa mbele ya jengo la ghorofa. Jengo hili lina milango ya mbao. Mlingoti huu umewekwa katikati ya maua uliopunguzwa vyema.

Siku za juma ni; Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa na Jumamosi. Siku hizi kwa jumla ni saba na ni siku ambazo kila siku inashughuli yake.

Tarakilishi mbili, makaratasi matatu mezani na vitabu. Hili ni darasa la funzo la kompiuta kwa wanafunzi. Meza hili ni la rangi jeupe ambapo vifaa hivi vimewekwa.

Samuel Muchai akiwa upande wa kulia na mwelekezi wake Jane Kipchumba. Asilia yake ni Kenya, alizaliwa tarehe ishirini na sita mwezi wa disemba mwaka wa elfu moja mia tisa themanini na nane. Anashiriki katika mbio za watu walemavu, mbio za elfu mia tano. Ulemavu wake ni kutoona.